Hizi ni mizizi ya mimea yaliyokuwa yametiwa ndani ya ndoo ambalo lilikuwa na maji yenye virutubishi vya kuifanya mmea huu kumea.

Ninawaona ng'ombe wa kukamua wenye viraka meusi na meupe ambao wako kwenye banda lao ya kukamuliwa. Mbele yao kuna vyakula vyao vya kula.